Wakulima wanaonyesha hatua ambazo wameweka katika ukulima wao haswa wa ng'ombe wa maziwa. Unapata saa hii wakulima wakona ile kitu ya kuongeza dhamani kwa bidhaa zao. Kama maziwa ikikamuliwa inaweza wekwa wakunywe kama maziwa ilivyo ama inaweza kaushwa ikue ile maziwa ya powder . Wakati mwingine pia inagandishwa inakuwa maziwa mala.

Wakulima wanapaswa kufunzwa jinsi ya kuongeza thamani katika mazao yao ya shambani. Kwa mfano, wapanzi wa njugu wanafaa kufunzwa jinsi ambavyo wanaweza tengeneza siagi ambayo watauza kwa bei ya juu ukilinganisha wakiuza njugu yenyewe.

Upanzi wa ndizi ambao unasaidia upande wa chakula, pia wamebuni mbinu ambazo wanaweza tumia nyuzi zile zinazopatikana katika mgomba ,kutengeneza sodo ,ambao ni za bei ya chini na zinasaidia wasichana wetu haswa wale wale ambao wako shuleni.

Baada ya kukagua maziwa, kuna ile maziwa ambayo huchemshwa na kuwekwa kwenye paketi ili kuuzwa na kuna ile inatumika kutengeneza mtindi ambayo hiyo sasa tunasema ni kuongeza thamana kwa maziwa.

Wakulima wanafunzwa jinsi ya kulinda mimea yao ili isikulwe na wadudu kabla mimea hiyo kufika ile umri ambayo inaweza . Sasa huvunwa na kupelekwa sokoni hii inahakikisha kuwa mazao yao inafika sokoni na yakiwa na dhamani mzuri.

Ndizi inaweza pikwa ikiwa mbichi ama pia inaweza kuivishwa. Ndizi ikipikwa huwa ina zile madini ambazo zinasaidia kupatia mwili nguvu. Lakini ukiivishwa iko na zile madini za vitamini ambazo zinazisaidia katika kunyorosha ngozi.

Mbegu za kisasa ambazo zimefanyiwa ukarabati katika mahabara, zinasaidia kuhakikisha kuwa wakulima wanapata mazao mengi na pia mimea yao inakuwa kwa haraka sana.

Maziwa ina protini ambazo zinasaidia kujenga mwili, lakini kabla ya kunywa maziwa tunafaa kuchemsha ndio iweze kuua vidudu ambavyo vinaweza kuwa iko katika ile maziwa.

Pesa ya kukama ng'ombe kutumia mashine inahakikisha kuwa mtu anapata maziwa mengi maana mashine inakamua maziwa yote inahakikisha pia ng'ombe haumi, maana mtu anapokamua mwenyewe anavuta matiti ya ng'ombe na pia inahakikisha maziwa ile ni safi maana hakuna virusi vinavyoingia.

Matunda yana mandini ya kutamini ambazo zinasaidia kuponyesha ngozi inapopata majeraha. Pia inasaidia kulainisha na kunyorosha ngozi inafanya ngozi kuwa ya kuvutia.

Serikali ya juu pamoja na serikali za ugatuzi, zimejitahidi kuhakikisha kuwa wakulima wanapata mbolea ya bei iliyo nafuu kwa wakati unaofaa, ili kuongeza kipato chao.

Mbengu za kisasa zinasaidia kuhakikisha kuwa wakulima wetu wanapata mazao mazuri. Hivyo basi wakulima wanapaswa kutumia mbinu za kisasa za ukulima katika mashamba zao.

Ukiwa na ng'ombe wenye afya njema, basi mkulima atapata maziwa mazuri ama maziwa mengi hivyo basi wakulima wanapaswa kuahakikisha kuwa ng'ombe wao ni wenye afya na pia ng'ombe wao wanaishi kwenye zizi safi.

Wakulima wanafaa kutayarisha mashamba zao wakati wa kiangazi. Hii inasaidia maana zile magugu sugu zinachomwa na jau hivo basi mvua ikikuja wakulima wanaweza kubeba mbegu na kuenda kuanza kufanya upanzi.

Watafiti wameweza kuja na mbengu pamoja na mbolea ambazo zinakua kwa kasi mno. Hii imesaidia sana wakulima na pia imesaidia sana kuhakikisha kuwa kuna chakula cha kutosha kila siku.

Mahindi yameshakomaa na kukakuka shambani hivyo basi yanapaswa kuvunwa na kupelekwa nyumbani ambapo zitakombolewa ili kuzitoa mwenye kibunzi na yatayarishwe sasa kuwekwa ama kupelekwa sokoni.

Je, wajua kwamba nyozi ambazo zinapatikana kwenye mgomba wa ndizi unaweza tumika kutengeneza sodo ambazo zinatumiwa na wanawake wakati wa hedhi? Sodo hizi ni za bei ya chini na hivyo wasichana wengi wanaweza kuzinunua.

Wakulima aswa wa ng'ombe wa maziwa, wanafaa kukumbatia mbinu za kisasa na pia teknologia katika ukulima na ufungaji wa ng'ombe. Hii inasaidia kuhakikisha kuwa wanapata kipato bora kutokana na mifugo hao.

Ukulima ndiyo uti wa uchumi wa hii nchi. Tumebarikiwa sana kuwa udongo mzuri unaokuza mimea vizuri na pia tumebarikiwa kuwa na hali ya anga ambayo ni mzuri kwa ukulima mwaka nenda mwaka rudi.

Ndizi mbichi ikipikwa inawanga ambayo inasaidia mwili kupata nguvu. Lakini ndizi ikiivishwa inakua matunda ambayo ikiliwa , ikona madini ya vitamini ambayo inasaidia kunyoosha ngozi.

Maonyesho ya ukulima yanasaidia wakulima maana wanapofika pale wanapata kuelezwa mbinu mpya za ukulima ambazo zinahakikisha kuwa mapato yao ya pale ya shambani yanaenda juu. Pia wanafunzwa jinsi ya kuhifadhi mimea yao pamoja na ile mazao ambayo wamevuna.

wakulima wanapaswa kujiunga na vikundi vya ukulima kuwasaidia kutafutia mazao yao soko. Maana mtu anapojipeleka soko mwenyewe anaweza dhalilishwa hivyo auze mazao yake kwa bei ya chini ambapo ataenda hasara

Tunapaswa kujumuisha wanafunzi na watoto kwa ukulima. Hivo basi wanapokua wanakuwa na ile uwezo na pia wanaelewa uzalishaji wa chakula, na hivo basi wanaweza kujitegemea maisha yao ya baadaye.

Ndizi ina madini ya vitamini kama matunda tu nyingine. Madini haya ya vitamini husaidia ngozi kupona mtu anapopata majeraha na pia husaidia kulainisha ngozi na kufanya ngozi iwe ya kuvutia.

Mbegu za kisasa pamoja na mbolea mzuri, ikitumika vizuri pale shambani, wakulima wanapata mazao mengi ambayo wakifikisha sokoni wanauza na kupata faida ambayo wanaeza tumia kujikimu kimaisha.

Ndizi ni chakula ambacho kina madini zinazostahili katika mwili inasaidia sana. Alafu pia ndizi ikipangwa vizuri ile ndizi mzuri inaweza pakiwa vizuri na wafanye iende iuzwe katika nchi za ng'ambo. Zikiuzwa ng'ambo zinaletea nchi mapato na inasaidia katika uendelezaji wa nchi,

Vidimbwi vya kuoshwa mifugo vinasaidia kuhakikisha kuwa mifugo wanakuwa na afya njema maana wanapooshwa pale ile dawa inayopatikana pale kwa vidimbwi inasaidia kuuwa vidudu ambavyo vinaweza kuwa vimekwamilia ama vimeng'ata wale mifugo na inawasaidia kuwa na afya njema.

Mbegu za kisasa zinasaidia wakulima, maana mbegu hizo zinatoa mazao makubwa na ya kupendeza, hivo zikipelekwa sokoni zinauzika haraka na zinapatia wakulima faida ya kutosha.

Wataalam katika kilimo wamefanya utafiti na hivi sasa kuna mbegu ambazo zinakua kwa haraka na pia ambazo zinaleta mazao mengi, hivi wakulima wanaeza pata kipato kikubwa kutokana na mbegu hizo.

Maziwa inapofika kwenye kampuni inafaa kukaguliwa na wataalam. Hii inasaidia kuhakikisha kuwa maziwa ambayo wanaenda kuuzia wananchi si ile ambayo itahatarisha maisha yao bali itawasaidia.

Wakulima wanafaa kutumia mbinu ya kisasa za ukulima wanafaa pia kutilia maanani mabadiliko katika hali ya angaa ambapo saa zingine zianaeza fanya mvua ikuwe mingi au jua ikuwe mingi na hii inaeza fanya wasipate mazao jinsi inavyofaa.

Kama matunda mengine, ndizi ikona chembe za vitamini ambazo zinasaidia kunyoosha na kulainisha ngozi. Watu wanahimizwa kukula matunda kwa wingi ili wapate kuwa na ngozi nyororo na iliyolainika.

Wakulima wanapaswa kuzingatia usafi wa mazingira wa zizi wa ng'ombe wao , kuhakikisha kuwa ng'ombe ni wa afya maana , ng'ombe wanapokuwa na afya nzuri , ndipo wanaeza toa maziwa ambayo huleta kipato.

Mbinu ya kisasa katika kulima inasaidia sana wakulima wa ng'ombe wa maziwa, maana imerahisisha kukama maziwa na pia hali ya usafi inazingatiwa maana maziwa inapo kamuliwa na ile mashine hakuna vidudu vinavyoweza ingia katika hiyo maziwa.

Wakulima wanapaswa kuhakikisha usafi wa mifugo yao. Wanafaaa kuosha mifugo hao na dawa kuhakikisha kuwa wadudu kama vile viroboto na vinyati wadudu hao wameweza kuharibu afya ya mifugo.

Tunapaswa kutupa vizuri takataka zetu mbali na watoto na mifugo. Wanapofika pale penye takataka imetupwa, saa ingine wanaweza kula takataka ambazo zinzweza kuja kuathiri maisha yao.

Akina mama, nao pia wamepewa nafasi ya kufanya utafiti katika maabara. Hii ni vizuri sana ikizingatiwa na katiba yetu ambayo inaeneza usawa na ambayo inasema mtu hafai kubaguliwa.

Wakulima wanapaswa kunyunyuzia shamba zao dawa hili kupambana na wadudu kama vile viwavi jeshi ambavyo huharibu mimea na kurudisha nyuma kipato cha wakulima.

Wakulima wanapokuja pamoja na kutekezeneza shirika zao za wakulima wakona uwezo wa kununua mashine ambazo wanaweza tumia kwa mfano kuhifadhi maziwa, wanaweza nunua zile jugs kubwa ambazo zitafanya maziwa yao isiharibike.

Wakulima wamejitokeza kupeleka mazao yao shambani ingawaje wakulima wanatia bidii. Wakati mwingine wakienda sokoni wanadhalilishwa na wanauza mazao yao kwa bei ya chini ivo basi hawapati faida.

Baada ya kugandisha maziwa, mtu anaweza itumia hivyo kukula ugali ama kunywa ama pia ile maziwa ambayo imeganda, ukipitisha kwa kichungi, unaweza tumia hiyo mabaki yake kutengeneza samli ambayo ni mzuri kwa afya.

Mkulima huyu hajazingatia usafi kwa wanyama. Ndio maana ng'ombe wamelala mahali ambapo kuna kinyesi chao. Hii inaweza hatarisha maisha ya mifugo yao na pia inaweza fanya maziwa ambayo wanatoa ipungue.

Wakulima wanahimizwa kutumia mbegu za kisasa na pia kutumia mbolea katika upanzi. Hii inafanya wao wanapata mazao mengi ambao wakipeleka sokoni, inawaletea faida kama wakulima.

Kutengeneza mara ni moja wapo ya njia ambazo zinazotumika kuongeza tamani kwa maziwa. Hii inasaidia wakulima wasiweze kupata hasara haswa wale ambapo wako mahali ambapo hawezipata jokofu ya kuihifadhi maziwa yao.

Wakulima wanapaswa kuhakikisha kuwa mifugo yao wamelindwa vizuri ,wanaoshwa na dawa ,ili kuzuia vidudu kama vile kupe ambavyo vinavamia mifugo na kuwanyonya damu.

Maziwa ikiganda inakuwa mala ambayo ni chakula mzuri sana ikikulwa na ugali ama pia mtu anaweza ikunywa tu huku akibarizi. Maziwa pia ikishaganda inaweza tumika kutengeneza siagi ambayo hutumika kupika ama hata kupakwa kwenye mkate.